Mama akiwa katika duka linalouza dawa mbalimbali kwa ajili ya mimea na mifugo, zilizohifadhiwa katika makopo ya plastiki au mifuko, na kuwekwa kwenye rafu zilizopo ukutani.

Dawa za aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na dawa za mifugo, pamoja na mazao, zikiwa zimehifadhiwa katika chupa ndogo za plastiki, yenye vibandiko vinavyoonyesha jina la dawa hiyo, pamoja na matumizi.

Vijana watatu wakiwa wameketi ndani ya duka kubwa linalotoa huduma ya uuzaji wa dawa za mimea, pamoja na dawa za mifugo wakiwa wanatazama runinga iliyopo mbele yao.

Dawa ya kuku wa kisasa inayo saidia ukuaji wa haraka, Ikiwa imehifadhiwa katika pakiti yenye rangi za aina mbalimbali pamoja na jina la bidha hiyo na picha ya kuku wawili.

Tangazo lililotengenezwa kwa rangi za aina mbalimbali likionyesha mmea unaoota ndani ya chungu, lenye maandishi yanayoonyesha huduma zinazotolewa kuwa ni za mbolea inayouzwa, pamoja na nambari za simu kwa ajili ya mawasiliano.

Dawa ya kimiminika kwa ajili ya mbwa au paka, iliyohifadhiwa vizuri katika kikopo kidogo, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, likionyesha jina la dawa hiyo, magonjwa inayotibu pamoja na ujazo wa dawa hiyo.

Watu wazima wawili wakiwa chini ya paa lililozuiliwa kwa kutumia nguzo refu za mbao, kukiwa na magunia yaliojaa dawa au mbegu za mazao mbali mbali.

Dawa kwa ajili ya mifugo kama vile, ng'ombe, mbuzi, kondoo; ikiwa imehifadhiwa katika chupa ya glasi, pembeni kukiwa na boksi la kuhifadhia lenye matangazo mbalimbali na namna ya kutumiaa dawa hiyo.

Dawa ya wanyama ambae ni mbwa pamoja na paka, kwa ajili ya matibabu ya viungio vya mifupa, iliyohifasdhiwa vizuri katika pakiti yenye melekezo ya namna ya kutumia.

Dawa za aina mbalimbali za mimea pamoja na wanyama zikiwa zimehifadhiwa katika makopo ya plastiki yaliyo na vibandiko vinaonyesha jina la dawa hizo, pamoja na matumizi.

Chupa ndogo ya plastiki inayotumika kuhifadhia dawa za wanyama, ambayo hutumika kuuwa vijidudu vidogo kama vile; chawa, mbung'o ambao huishi katika manyoya ya wanyama kama, ng'ombe, mbuzi au kondoo.

Dawa ya mbwa ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi la karatasi ngumu, likiwa na matangazo la jina la dawa hiyo, magonjwa yanayotibu pamoja na picha ya mbwa.

Dawa ya ndege ikiwa pamoja na kuku na njiwa ikiwa imehifadhiwa vizuri katika mfuko wa plastiki wenye maandishi yanayoonyesha matumizi ya dawa hiyo.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameshikilia magunia yenye dawa za mifugo pamoja na mimea. Nyuma yao kukiwa na bango kubwa la rangi za aina tofauti ikionyesha kampuni inayotengeneza bidhaa hiyo.

Magunia yenye ujazo wa kilo hamsini yakiwa na dawa kwa ajili ya wanyama, yamehifadhiwa na kupangwa katika mistari iliyonyooka ndani ya ghala kubwa.

Soko kubwa la uuzaji wa mazao ya mahindi, likiwa limetengezwa kwa kutumia mabati yaliyopakwa rangi pamoja na vyuma vizito, kukiwa na wateja na wauzaji mbalimbali, pamoja na makundi ya bidhaa hizo, zikiwa zimetengwa chini kwenye aridhi.

Wakulima wakiwa shambani, wakifanya shughuli ya kung'oa majani ya kijani, kutoka katika vitunguu na kuvianika kwenye jua ili vikauke tayari kupeleka sokoni kwa mauzo.

Wakulima wa kike na wa kiume walika tofauti, wakiwa shambani wakifanya shughuli za uvunaji wa viazi mviringo, na kuvikusanya kwa pamoja tayari kwa kuvipeleka sokoni kwa mauzo.

Vijana wakiwa mazingira ya shamba lililojaa mimea itoayo zao la mahindi, wakifanya shughuli za upangaji wa mahindi katika magunia.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya shughuli ya uvunaji wa viazi vitamu, wakivikata majani na kuvipangilia katika makreti ya rangi mbalimbali, tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa kike aliyevaa kofia kichwani, akiwa katika shughuli ya kupakiza mananasi juu ya gari, ili kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijna alieyavaa shati jeupe la mikono mifupi pamoja na mabuti akiwa shambani, akikwanyua muhindi katika maeneo yanayo mzunguka.

Mkulima wa kiume akiwa katika mazingira ya shamba akichuma viazi mviringo vyenye majani ya kijani, tayari kwa kwenda kuuzwa sokoni au kutumika majumbani kama chakula.

Wakulima wawili wa kiume, waliovaa makoti ya rangi ya kijani yanayofika usawa wa magoti pamoja na mabuti, mikononi wakiwa wanakata mikungu ya ndizi kutoka katika migomba na kuipangilia katika mstari ulionyooka, tayari kwa kwenda sokoni kwa mauzo ya biashara.

Mkulima wa kiume amevaa kofia kichwani na mabuti ya kijani mguuni, akiwa ameegemea katika mboga za majani ambazo ni kabichi, zikiwa zimepangwa tayari kwa kwenda kufanya biashara au mauzo.

Nyanya za rangi nyekundu zilizoiva vizuri, zikiwa zimehifadhiwa katika makreti meusi, pembeni kukiwa na mimea mirefu inayotoa mazao hayo kwa ajili ya biashara.

Wakulima wa kike pamoja na wa kiume, wakiwa shambani wakifanya shughuli za uvunaji wa mahindi yaliyokomaa vizuri, wakiyamenya na kuhifadhi katika vikapu vidogo, tayari kwa mauzo.

wakulima wawili waliovaa kofia, wakiwa wamechuchumaa wakizingilwa na mimea iliyostawi vizuri yenye kutoa zao la nyanya ambazo hazijaiva vizuri.

Mkulima wa kike akiwa shambani, akifanya shughuli ya uvunaji wa viazi kwa kuvichimbua chini na kuvihifadhi katika makundi madogo madogo, tayari kwa usafirishaji wa kwenda masokoni kwa ajili ya mauzo.

Migomba ya ndizi mirefu kwa mifupi iliyojikusanya mahali pamoja, iliyo na mkungu uliobeba ndizi ambazo hazijakomaa kwa matumizi ya chakula.

Viazi mviringo vikiwa vimehifadhiwa katika magunia marefu, yaliyofungwa vizuri kwa kutumia kamba, vikiwa tayari kwa ajili ya mauzo sokoni kwa ajii ya biashara.

Wakulima wa kiume wenye rika tofauti, wakiwa katika shughulii ya kupakia viazi katika magunia na kuvifunga vizuri kwa kutumia kamba, tayari kwa usafirishaji wa kupeleka masokoni kwa ajili ya mauzo.

Uvunaji wa vitunguu maji kwa ajili ya biashara, vikiwa bado vipo shambani, vikitandazwa na kuwekwa katika jua ili vikauke kwa ajili ya matumizi.

Mkokoteni mdogo uliotengenezwa kwa chuma, wenye tairi dogo la mbele, ukiwa mazingira ya shambani, umebeba vitu vya aina mbalimbali kwa ajili ya mapishi, ikiwa ni pamoja na kabichi, karoti, vitunguu, viazi na kadhalika.

Bustani nzuri iliyopandwa mboga za majani, ikiwa imetenganishwa katika vipande vya mboga za aina moja, pembeni kukiwa na miti ya matunda. Mboga hizo ni pamoja na saro, chainizi na sukumawiki.

Mkulima akiwa amebeba nyanya zilizoiva mkononi, huku zingine zikiwa zimetandikwa chini, akizingirwa na mazingira ya mimea, inayotoa nyanya hizo.

Mkulima akiwa katika mazingira ya shamba, akiwa amechuchumaa mkononi akishikilia tikitimaji ambalo limekatwa, na kuonyesha kuwa limeiva tayari kwa chakula au kwa mauzo.

Wakulima wa jinsia tofauti wakiwa shambani, huku wakifanya shughuli ya uvunaji wa viazi mviringo na kuvihifadhi katika ndoo; kwa ajili ya biashara.

Mti mfupi wa mkahawa wenye majani ya rangi ya kijani, yaliyoota matunda madogomadogo, ya rangi nyekundu kumaanisha yameiva na rangi ya kijani kumaanisha hayajaiva.

Wakulima wakike pamoja na wakiume, wakiwa wapo katika mazingira ya shamba. Wakivuna zao la karoti na kuhifadhi katika vifurushi vidogovidogo vya magunia, kwa utayarishaji wakwenda masokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la biashara ambazo ni nyanya za kijani, zikiashiria kua bado hazijaiva, zikiwa katika makundi yaliyoning'inia, kutoka katika mche uliosimama vyema ndani ya mashamba makubwa.

Wakulima wa kike wakiwa shambani wakizingirwa na miti ya rangi ya kijani iliyostawi vizuri, ikitoa matunda yenye rangi nyekundu pamoja na kijani ambayo hutumika kama zao la biashara.

Mkokoteni wa kusukuma wenye tairi moja mbele ukiwa umejaa bidhaa kwa ajili ya mapishi ya chakula kama vile ndizi, karoti, maboga, matikiti maji na kadhalika.

Mkulima akiwa katikati ya shamba akizingirwa na miche ya kijani iliyostawi vizuri, ikiwa inatoa zao la nyanya za kijani pamoja na nyekundu.

Mazingira mazuri yenye migomba mirefu inayotoa zao la ndizi, ikiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa mabati pamoja na nyasi zilizokauka.

Mazingira ya shamba yenye miti mirefu ya mpapai, iliyo na majani machache kwa juu, pamoja na makundi ya mapapai ambayo bado hayajaiva vizuri.

Migomba mirefu kwa mifupi iliyojikusanya mahali pamoja, ikiwa na mkungu wa ndizi ambazo bado hazijakomaa vizuri kwa ajili ya chakula.

Zao la mihogo likiwa shambani, limehifadhiwa vizuri katika magunia, tayari kwa usafirishaji wa kwenda masoko ni, kwa ajili ya biashara na chakula.

Ulimaji wa kisasa wa pilipili hoho za rangi ya njano, zilizoota kutoka katika mimea mirefu ya rangi ya kijani iliyopandwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha.

Mbegu ya shamba ikichipua miche iliyostawi vizuri kutoka katika ardhi yenye unyevunyevu, pamoja na rutuba zinazosaidia ukuaji wa mbegu hizo.

Miche midogo ya mazao iliyostawi vizuri kutoka katika udongo wenye unyevuunyevu, ambao husababishwa na upatikanaji wa maji yanayotoka kwenye mabomba kwa njia ya matone ambayo huingia ndani ya mizizi.

Miche ya mimea iliyochipua vizuri kutoka katika ardhi yenye unyevunyevu unaosababishwa na umwagaji wa maji kwa matone yatokanayo kwenye mabomba marefu yaliyounganishwa na chanzo cha maji.

Wakulima wawili wakike wakiwa wanakagua zao la mboga za majani zilizostawi na kupandwa ndani ya magunia, ambayo yanaudongo wenye samadi katika uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani inayoota katika matundu madogo ya mabomba marefu ambayo hupitisha maji pamoja na dawa huku zikipata mwanga wa kutosha kulingana na taa zilizofungwa kwa juu.

Chombo cha kisasa kiitwacho trekta chenye matairi ya nyuma mapana na madogo ya mbele, kikiwa na chuma nyuma kinachotifua ardhi kwa maandalizi ya kupanda mbegu.

Wakulima wa mazao yaliyostawi katika miche midogo ikiwa katika vipande vidogo vidogo vya udongo ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha utokanao na taa nyingi zilizofungwa kwenye paa la chumba hicho .

Mashine ya kisasa inayotumika katika uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kilimo, inayotumia injini pamoja na mafuta ikisukumwa kwa kutumia mikono miwili.

Mimea ya kijani iliyostawi katika mistari mirefu, katikati kukiwa na barabara maalumu, na chombo cha kisasa kikipita kinachomwagilia maji.

Mashine ya kisasa ya umwagiliaji inaetumia chuma zinazofungwa juu katika paa ambazo humwaga dawa au maji katika mimea iliyo katika mafungumafungu.

Mkulima akitumia mashine yakisasa inayotumia injini, inaendeshwa na mafuta, akipalilia shamba au kung'oa magugu au matete ambayo hayahitajiki..

Mashine yakisasa ambayo huendeshwa na dereva yenye matairi mapana pamoja na chuma kizito kilichofungwa nyuma chenye mapanga yanayokata na kuvuna ngano mashambani.

Mashine ya kulimia au trekta yenye matairi mapana ya nyuma na yambele madogo, ikivuta chuma kikubwa kwa nyuma ambacho kinatifua ardhi kwa maandalizi ya kupanda mbegu.

Miche iliyostawi vzuri ikiwa juu ya mashine za kisasa katika vifuko vidogo vya plastiki vyenye udongo, kila miche ikitenganishwa katika makundi na kupewa namba.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, wakiwa katika visima vyenye maji masafi vilivyojipanga na kutenganishwa katika maboksi yenye samaki wa aina moja.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika katika mabwawa yenye maji masafi, yaliyotenganishwa katika makundi ya samaki wa aina moja.

Ufugaji wa samaki wenye rangi na aina mbalimbali wakiwa ndani ya tanki dogo lenye maji masafi, pamoja na taa inayowapa mwanga. Ndani kukiwa na maua mazuri yanayopendezesha.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, wenye rangi nyekundu pamoja na bluu, wakiwa ndani ya maji masafi. Ambapo kuna maua ya rangi ya kijani yanayopendezesha sehemu hiyo.

Ufugaji wa samaki wadogo wa aina na rangi tofauti wakiwa ndani ya maji masafi huku wakiogelea kutafuta chakula.

Ufugaji wa kisasa wa samaki wa aina mbalilmbali walioko ndani ya visima vya maji masafi, pamoja na mabomba yanayoingiza na kupunguza maji hayo.

Ufugaji wa samaki aina ya kambale, wakiwa ndani ya kisima chenye maji masafi wakiogelea huku wakitafuta chakula.

Vyakula vitokanavyo na mazao ya shambani, vikiwa vimehifadhiwa katika magunia meupe na marefu, ikiwa ni pamoja na: maharage, karanga, mahindi, ulezi na kadhalika.

Mazingira ya shambani, yenye miche mirefu yanayotumika kuzalisha zao la mahindi yakiwa tayari yameshakomaa yakisubiri uvunwaji na kupelekwa katika mauzo.

Miche ya miti midogo iliyostawi vizuri na kuhifadhiwa katika vifuko vya plastiki vyenye udongo na samadi, huku vikitengwa katika makundi ya miti ya aina moja.

Kichaka pamoja na miti mirefu ya kijani ikiwa pembezoni mwa barabara ya vumbi, ambayo kuna mshale uliochorwa kuelekea uelekeo wa rangi nyeupe.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wamechuchumaa wakifanya shughuli ya upandaji wa miche ya miti midogo, wengine wakiwa wamevaa glovu kwa ajili kujikinga na uchafu.

Miche ya miti ikiwa imehifadhiwa kwenye vifuko vidogo vya plastiki vyenye udongo wenye samadi, vikihifadhiwa katika makundi ya mti ya aina mmoja.

Mbwa mwenye rangi ya mchanganyiko wa kahawia pamoja na nyeusi, akiwa yupo katika barabara ya vumbi. Pembezoni kukiwa na miti mirefu inayotoa kivuli, pamoja na nyasi zilizokauka.

Mazingira ya msitu mnene wenye miti mirefu, pamoja na vichaka vya kijani. Miti hiyo ikiwa imewekwa alama kwa kupakwa rangi nyekundu, pamoja na nyeupe.

Mandhari yenye miti mirefu na vichaka vya kijani, kukiwa na daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao, kwa ajili ya kuvuka upande mwingine wa mto, unaotiririsha maji masafi.

Mzee akiwa anakagua miche ya miti midogo, iliyofungwa katika vivuko vya plastiki vyenye udongo na rutuba, vikiwa tayari kwa kwenda kupandwa.

Miche ya mazao ya mboga za majani ikiwa inaota kupitia matundu madogo ya mabomba marefu, ambayo husafirisha maji yenye virutubisho na dawa zinazosaidia mimea kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani yanayostawi kutoka katika matundu madogo ya bomba refu ambalo, limening'inizwa juu ya chuma yenye kutiririsha maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia ukuwaji wa mimea hiyo.

Miche midogo ya mboga za majani, ikimea kutoka katika matundu madogo ya bomba refu, ambalo husafirisha maji yaliyobeba virutubisho muhimu, kwaajili ya ukuaji wa mboga hizo.

Ulimaji wa mboga za majani usiotumia udongo, bali hutumia maji yenye virutubisho pamoja na dawa muhimu zinazohitajika katika ukuaji wa mboga hizo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, zilizostawi vizuri kutoka katika matundu ya mabomba marefu yanayopitisha maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mfumo wa kisasa wa ulimaji wa mboga za majani, unaotumia mabomba ya maji yenye matundu madogo ambayo miche huchomoza, yakiwa na maji pamoja na dawa na virutubisho mbalimbali, vinavyosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani zilizoota kutoka katika matundu madogo ya mabomba meupe yanayopitisha maji yenye dawa na virutubisho mbalimbali vinavyotumika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani zinazoota kutoka katika matundu ya mabomba marefu yaliyopangiliwa katika mstari ulionyooka, ambayo hutumika kupitisha maji yanayosaidia ukuaji wa mboga hizo.

Ulimaji wa mboga za majani aina ya chainizi ambayo imestawi katika kikarai kidogo cha rangi nyeusi, chini yake kukiwa na ndoo ya maji, ambayo maji hayo husafirishwa kupitia mpira ili kusaidia mazao hayo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, unaotumia mabomba yenye matundu madogo ambayo miche huchomoza na maji hupita katika mabomba hayo, yakileta virutubisho na dawa muhimu zinazosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa mboga za majani usiotumia udongo bali hutumia mabomba yanayopitisha maji yenye dawa na virutubisho, vinavyosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani ambao hautumii udongo, bali hutumia maji yenye virutubisho muhimu pamoja na dawa zinazosaidia ukuaji wa mimea.

Ulimaji wa mboga za majani aina ya chainizi, ambayo imepandwa katika vipande vidogo vya mbao huku kukiwa na mabomba ya maji yanayoleta virutubisho au dawa ambazo husaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majan, usiotumia udongo bali hutumia maji yenye virutubisho na dawa muhimu zinazosaidia ukuwaji wa mimea hio.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani aina ya chainizi inayostawi kutoka katika matundu madogo ya bomba ambazo hupitishwa maji yenye kubeba virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Mkulima aliyepiga magoti, akiwa amezingirwa na vitunguu maji vilivyopo ardhini, akiwa makini katika kuchagua vizuri akitenganisha na vibovu.

Ulimaji wa mboga za majani aina mbalimbali kwa ajili ya chakula, ikiwemo sukumawiki zilizoota katika mpangilio wa mstari ulionyooka.

Ufugaji wa kuku wengi wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wanajitafutia chakula pamoja na maji katika vyombo maalumu vilivyowekwa kwa ajili ya malisho.

Mkulima akimwaga vitunguu ardhini kutoka katika kapu, ili viweze kupigwa na mwanga wa jua na kukauka tayari kwa kwenda masokoni na kuuzwa kwa ajili ya biashara.

Mashine ya kisasa ambayo ni trekta, inayotumika kulima shambani, ikitifua udongo na kuacha mistari yenye udongo mlaini kwa ajili ya kupanda mazao.

Ufugaji wa mifugo ambao ni ng’ombe wenye mabakabaka ya rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa wanapata chakula katika sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya malisho.

Ulimaji wa zao la mboga za majani ambazo ni kabichi, zilizoota katika mstari uliyonyooka au matuta, ambazo zimekomaa vizuri tayari kwa mauzo.

Ulimaji wa mazao ya aina mbalimbali katika safu za milima, kukiwa na barabara nyembamba za vumbi zilizoachwa katikati kwa ajili ya wapitanjia.

Ulimaji wa kisasa wa mazao katika sehemu ndogo iliyofunikwa vizuri kwa kutumia vitambaa vyeupe, ili kudhibiti mwanga wa jua unaoingia, pamoja na vijidudu au wanyama wowote wanaoweza kufanya uharibifu katika mazao hayo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambayo mazao yake yamepandwa katika matuta na kuacha nafasi katikati ya mifereji midogo, ambapo maji hufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji katika mashamba, unaotumia mabomba marefu yenye matundu madogo ambayo hudondosha matone, ili kuhakikisha udongo unakuwa na unyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba, ambayo huelekezwa katika mizizi au miche ya mazao hayo ili kuleta unyevuunyevu.

Mkulima wa kiume akiwa katika mazingira ya shamba akimwagilia mimea iliyostawi vizuri kwa kutumia mpira mrefu, akielekeza maji sehemu pakumwagika.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji katika mashamba unaotumia mipira mirefu ambayo hupitisha maji yanayotoka kwa mfumo wa matone na kuingia katika ardhi ili kuwa na unyevuunyevu.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mipira ya maji hutandazwa, na kutobolewa vishimo vidogo, ambavyo hurusha maji kwa njia ya matone.

Umwagiliaji wa mazao ya shambani yaliyo oteshwa katika matuta ambayo huacha nafasi au mkondo maalumu ambayo maji hufata mkondo huo.

Mazingira yenye barabara refu ya vumbi, vichaka vidogo pamoja na miti mirefu mlima ukionekana kwa mbali pamoja na mawingu yaliyotanda angani.

Mazingira mazuri na yakuvutia ya mboga, iliyo na miti michache na mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani, anga likiwa la rangi ya bluu.

Mandhari yenye maji machu yaliyotwama, pembezoni kukiwa na tenki la chuma. Pamoja na vichaka vya majani marefu, ambayo ni ya kijani.

Mandhari nzuri zenye safu za milima na mabonde, ikiwa na vichaka vidogovidogo vya kijani pamoja na nyasi fupi, angani kukiwa na wingu jeupe lililotanda vizuri.

Mandhari ya mbuga za wanyama yenye uoto wa asili, miti mirefu pamoja na vichaka vya kijani, ikiwa na wanyama wa aina mbalimbali kama vile, pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi pamoja na ngiri.

Mandhali nzuri yenye milima na mabonde, Ikiwa na miti mirefu na vichaka, pamoja na nyasi fupi za kijani, wingu zito likiwa limetanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vichaka na miti mifupi, kukiwa na milima mirefu yenye barafu nyeupe huku mwanga hafifu wa jua ukiangaza.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye miti mirefu vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiwa unaonekana mlima mrefu wenye barafu iliyopo kileleni.

Mandari nzuri na yakuvutia, iliyo na maji yaliyotulia, pembezoni kukiwa na vichaka vya miti mifupi na milima mirefu ikionekana kwa mbali.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga akiwa amesimama katika vichaka vidogo vya rangi ya kijani, kwa mbali kukionekana majengo ya makazi ya watu pamoja na magorofa marefu.

Mandhari nzuri ya vilima na mabonde, ikiwa na mchanga pamoja na nyasi za kijani, kuashiria kuwa mvua inapatikana au kuna uwepo wa maji mahali hapo.

Mandhari safi na pana yenye yakuvutia yenye vichaka vidogo pamoja na nyasi fupi za kijani, kwa mbali kukiwa na vilima vidogo pamoja na wingu leupe lililotanda kwa juu .

Mazingira mazuri ya mbuga za wanyama, zenye barabara ya udongo, nyasi fupi, pamoja na mnyama swala akiwa anakimbia, nyakati ni za usiku, jua likiwa linazama upande wa magharibi.

Mandhari safi isiyo na makazi ya watu, yenye vichaka vidogo pamoja na nyasi fupi zenye rangi ya kijani, zikionekana safu za milima kwa mbali pamoja na wingu jeupe lililotanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye vichaka pamoja na miti mirefu, kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu na wingu jeupe likitanda angani.

Mandhari nzuri na kuvutia, yenye vilima virefu pamoja na mabonde, kukiwa na vichaka vya rangi ya kijani pamoja na nyasi fupi ambazo zimekauka.

Mazingira ya miamba mikubwa, udongo uliokauka na ukosefu wa mimea, ukiashiria ni sehemu za jangwa au sehemu zilizokosa mvua kwa muda mrefu.

Madhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama iliyo na miti mirefu, nyasi fupi za kijani pamoja na mlima mrefu unaonekana kwa mbali ukiwa na barafu kileleni.

Mandhari nzuri na yakuvutia yenye vilima na mabonde, miti mirefu inayotoa vivuli vizuri pamoja na vichaka na nyasi za rangi ya kijani.

Mandhari inayoonyesha mto uliokauka ukiwa na mifereji midogo na maji yakitiririka, pembezoni kukiwa na vichaka na miti mirefu ya rangi ya kijani.

Mazingira yenye mfereji mkubwa wenye maji yanayo tiririka taratibu, pembeni kukiwa na miti mirefu iliyoota pamoja na mashamba yenye mazao mbalimbali.

Wanyama wa kufuga ikiwemo kondoo, mbuzi wanaotupatia nyama, ngozi, kipato, wakiwa katika banda lililotengenezwa kwa mbao, wakipata chakula katika sehemu iliyotengwa kwa ajili ya malisho.

Mfugaji wa mifugo akiwa anamlisha mbuzi majani, pembezoni kukiwa na mahindi yaliyoota, pamoja na nyasi fupi zitumikazo kama chakula cha mifugo hiyo.

Ufugaji wa mifugo ya nyumbani kama vile mbuzi, wakiwa ndani ya banda lenye uzio wa mbao, wa rangi za aina tofautitofauti wakipata chakula, katika sehemu maalumu iliyowekwa kwa ajili ya malisho.

Ufugaji wa mifugo ya nyumbani ikiwa na pamoja na mbuzi wenye rangi za aina tofautitofauti, wakiwa wapo katika barabara ya vumbi pembezoni kukiwa na nyasi za kijani wanazotumia kama chakula.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika kiboksi kidogo cha mbao wakiwa nyuki wengi katika kutengeneza asali, ambayo hutumika katika matumizi mbalimbali.

Mfugaji aliye vaa koti refu la kijani linalofika usawa wa magoti, akiwa ameshikilia mfuko wenye chakula, akiwapatia kundi kubwa la bata wa rangi nyeupe pembeni kukiwa na mabanda yaliyotengenezwa kwa mianzi pamoja na madirisha ya wavu.

Kijana wa kike akiwa amesimama nje ya mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia wavu, kukiwa na kuku pamoja na bata wa rangi za aina mbalimbali, wakitafuta chakula huku kukiwa na maji yaliyotengwa katika makarai madogo.

Mfugaji akiwa katika mazingira ya nyumbani akizingirwa na bata wa rangi nyeupe na nyeusi, akiwapatia chakula kwa kuwamwagia katika ardhi.

Mbegu za mazao iliyochomoza miche midogo ikiwa shambani, huku ikimwagiliwa maji kwa kutumia mipira mirefu iliyotobolewa, inayo dondosha maji kwa njia ya matone.

Pakiti zinazotumika kuhifadhi mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimepangiliwa katika safu mbili, ikiwa na vibandiko vyenye tangazo na vinaonyesha picha ya mbegu hizo ikiwa ni pamoja na nyanya, vitunguu na mboga za majani.

Mbegu za mazao zilizo stawi katika miche midogo zikiwa zipo shambani kwenye ardhi yenye udongo wenye unyevuunyevu ambao husaidia mimea hiyo kukua pamoja na mwanga wa jua.

upandaji wa mbegu za mazao iliyostawi katika miche midogo iliyojipanga katika mistari iliyonyooka, pamoja na mabomba ya maji ambayo hudondosha matone madogo katika matundu, ili kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu .

Mbegu za mazao ya shamba zilizohifadhiwa katika ndoo nyeusi za plastiki, ndani yake kukiwa na udongo wenye unyevunyevu, zikiwa zimepangwa mezani katika mistari iliyonyooka.

Wakulima wanne wakiwa wanapanda mbegu za mazao kwa kutumia mikono, katika udongo wenye unyevunyevu, uliotengenezwa katika mistari iliyonyooka vizuri.

Pakti iliyotengenezwa kwa plastiki, inayotumika kuhifadhi mbegu za mboga za majani, ikiwa na matangazo ya jina la kampuni, pamoja na picha ya mbegu hiyo.

Paketi zilizopangiliwa katika safu mbili, zikiwa zimehifadhi aina mbalimbali za mbegu, zikiwemo nyanya, mbogamboga, vitunguu na kadhalika.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakti zilizoning'inizwa ju ya chuma zikiwa na majina na picha ya maua ya mbegu hizo.

Magunia yaliyokusanywa sehemu moja yakiwa yamebeba mbegu za mazao mbalimbali ikiwa ni pamoja na; mahindi, maharagwe, mtama, ngano, mchele na kadhalika.

Wanyama wa kufugwa ambao ni mbwa wa rangi tofauti tofauti, wakiwa wapo katika mabanda yaliyo tengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, wakibakizwa nyuma ya gali kwaajili ya kusafilishwa.

Mbwa wa kufugwa akiwa nje ya banda dogo lililo tengenezwa kwa kutumia mbao, Akiwa anapata chakula pamoja na maji katika mabakuli ya chuma yaliyo hifadhiwa kwaajili ya kazi hiyo.

Banda lililotengenezwa kwa kutumia nguzo za chuma pamoja na wavu, ndani yake kukiwa na mbwa waliohifadhiwa. Huku kukiwa na sehemu, kwa ajili ya malisho ya chakula.

Daktari wa Wanyama aliyevaa barakoa, akiwa katika shughuli ya kunyoa manyoya ya mbwa aliyesimama juu ya meza. Pembeni kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile visu mkasi na kadhalika.

Madaktari wawili wa mifugo, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mbwa aliyesimama juu ya meza. Wa kike akiwa anamchoma sindano ya sikio, na wa kiume akiwa na kalamu na daftari, akirekodi kile anachokiona.

Ufugaji wa mbwa wa aina mbalimbali wenye rangi nyeusi pamoja na kahawia wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia nguzo nene pamoja na wavu.

Daktari wa wanyama alievaa kofia nyekundu kichwani na koti jeupe, akiwa anampima mbwa kwa kumshika aliyesimama juu ya meza ndogo.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, yenye madirisha madogo ya wavu pamoja na milango kwa ajili ya kufugia mbwa, au paka, au ndege wa aina mbalimbali.

Kijana aliyevaa kofia pamoja na barakoa, akiwa ameshika kichwa cha mnyama twiga mwenye masikio makubwa, mapembe mafupi, shingo ndefu na miguu mirefu, ngozi yake ikiwa na rangi ya mabakamabaka meusi na kahawia wakiwa msituni.

Pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi akiwa yupo mbugani, kukionekana vichaka vidogo vya rangi ya kijani, pamoja na milima mirefu ikiwa kwa mbali.

Mazingira mazuri ya vivutio vya watalii, kwenye barabara ya vumbi kukiwa na gari dogo, likipishana na tembo wakubwa pembezoni kukiwa na maji yanayotiririka katika mito.

Ndege mzuri aliyetua juu ya tawi la mti lililokauka mwenye manyoya meupe pamoja ma bluu, mwenye mdomo uliochongoka akiwa na vidole vitatu vya mguuni vyenye kucha refu.

Ndege arukaye akiwa ametua katika mti mkavu, mwenye mdomo uliochongoka, rangi nyeupe na nyesusi, kucha refu za miguuni.

Ndege akiwa anatembea kwenye nyasi fupi za kijani, mwenye manyoya ya rangi nyeupe, pamaja na nyeusi miguuni, akiwa na mdomo uliochongoka macho madogo pamoja na miguu mirefu.